Watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, wakiwa wameshika vifaa aina ya chepe, katika eneo lenye mkusanyiko pembejeo za kilimo, ama dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Eneo la ndani mfano wa duka, lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, zilizofungwa katika vifungashio vya aina mbalimbali. Ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa zitumikazo kwa mifugo.

Chupa yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeupe, iliyochapishwa maneno kwa kusomeka kupaside, na kuchorwa picha mfano wa wanyama kama ng’ombe pamoja na kuku, ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi pembejeo za kilimo, ama dawa zinazotumika kwa wanyama.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo “Ondoa homa ya wanyama” iliyochorwa picha ya wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka. Ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeupe pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Bioline", na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "Tetroxi' mfumo wa vifaranga na kuchora picha mfano wa kifaranga cha kuku ya kiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio maalum chenye umbo la mraba chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "araminyoo", na kuchora picha za wanyama mfano wa farasi ng'ombe mbuzi pamoja na ngamia, ikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo au dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Watu waliovalia mavazi maalumu, yenye rangi ya kijani, waliopo katika eneo lililozungukwa na mfano wa mbolea. Llikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili uhifadhi ya pembejeo za kilimo, na dawa zitumikazo kwa mifugo.

Eneo lenye vifungashio ama vyupa vidogo vyenye rangi na aina tofauti, vilivyochapishwa maneno yanayotumika kama maelezo ya uelekezi wa utumiaji wa kifaa hicho, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio pamoja na chupa iliyochapishwa maneno yasomekayo 'viteneksi'na kuchorwa picha za wanyama mfano wa paka pamoja na mbwa, ikiashiria kuwa ni vifungashio na chupa, kilicho hifadhi pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa maneno yasomekayo "BIOFIX" na kuchorwa picha ya mfano wa mazao kama maharage, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zitumikazo kwa ajili ya mifugo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "osho tunakuwa pamoja nawe" , liililozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti; kuashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua pembejeo za kilimo na dawa zitumikazo kwa wanyama.

Mkono uliohifadhi mfano wa mbegu, pamoja na kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo (NPK); kinachoashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zitumikazo kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko, nyekundu pamoja na manjano. Kilichochapishwa maneno yasomekayo "kwa matibabu ya wanyama pekee" na kuchorwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mtu aliyepo Katka eneo la ndani liliozungukwa na rafu zilizohifadhi vifungashio, pomoja na vyupa vilivyohifadhi vimiminika, ikashiria kuwa ni eneo litumikalo mfano wa duka, kwa kuuza na kununua pembejeo za kilimo na dawa kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu kilichapishwa maneno yasomekayo kwa ajili ya matumizi ya wanyama kwa nje pekee na kuchorwa picha ya mbwa, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo ama dawa zitumikazo kwa ajili ya mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi ya mchanganyiko nyeupe pamoja na manjano, kilichochorwa picha mfano wa ng'ombe pamoja na kondoo, na kuandikishwa maneno yasomekayo kwa ajili ya ng'ombe pamoja na kondoo. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo na dawa zitumikazo kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu, kilichochapishwa maneno yasomekayo vidonge vya minyoo na kuchorwa picha mfano wa wanyama, kama; paka pamoja na mbwa, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo na dawa zitumikazo kwa mifugo.

Jalada ama kitabu kilichochapishwa maneno yasomekayo simamisha minyoo, na kuchorwa picha mfano wa mbwa na kuandikwa maneno elekezi yaliyoashiria kwamba ni matumizi ya mbwa pekee, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo na dawa zinazotumika kwa mifugo.

Eneo maalumu lenye rafu zilizotengenezwa kwa ustadi zilizopangwa katika safu zilizonyooka ikijumuisha vifungashio pamoja na chupa zilizochapishwa maneno, ikiashiria kuwa ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Jopu la watu waliopo katika eneo la hifadhi mfano wa shamba ama bustani, iliyozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria kwamba eneo hilo linatumika kwa ajili ya mazao hayo ya biashara.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba lilopandwa miti ya mahindi inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa shughuli za kilimo kwa uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo maalumu, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na vichaka ,ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya karoti katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na nyasi fupi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mazao ya biashara aina ya nyanya yaliyoiva kwa rangi nyekundu, yaliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani kwenye miti iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, wakiwa na vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba ama bustani, inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye vifungashio vya rangi nyeupe, vilivyohifadhi madhao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililo na uoto wa asili unaojumuisha miti ya migomba, inayotumika kuzalisha mazao ya bishara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye vifungashio vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya mahindi, katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti ya mahindi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni wafanyakazi ama wakulima, watumikao kwa ajili uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa lililowazi lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje mfano wa shamba ama bustani, lililopandea migomba ikitumikayo kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu la shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mti unaotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, wenye matunda madogomadogo, yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu ikiashiria ni mti uliokuepo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani iliyo na mkusanyiko wa watu, waliobeba vyombo vinavyotumika kuhifadhi mazao hayo, mfano wa matunda ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu, aliyeshika mti wa mgomba unaotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba ama bustani; inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliepo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa mazao biashara aina ya viazi, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na mti ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Eneo la nje lililowazi lenye miti ya migomba inayotumika kwajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko, aliyepo eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya bluu aliopo katika eneo la mfano wa shamba lenye kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni mkulima katika eneo la shamba linalotumika kwa uzalisha wa mazoa hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya manjano, aliyeko katika eneo lenye mazao ya biashara aina ya kahawa, yaliyokwiva kwa rangi nyekundu, ikihashiria kuwa ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili uzalishaji wa mazao ayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti mirefu, pakiwa na mkusanyiko wa masanduku ya umbo mraba yaliyohifadhi mazao ya biashara aina ya maparachichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya tikiti maji, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliobebelea vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mboga, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi; yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, yaliyohifadhiwa katika vyombo maalumu; ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya maandalizi ya mazao ya biashara.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, waliopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya ya biashara.

Mtu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya matikiti maji, aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumlisha nyasi fupi pamoja na vichaka; ikiashiria kuwa ni shamba lilitomika kwa ajili ya mavuno ya mazao haya ya biashara.

Mtu aliyebeba kifungashio chenye rangi nyeupe, kilicho chapishwa maneneo yasomekayo ''unga'' katika eneo lililozungukwa mfano wa mbegu ama nafaka, ikiashiria kuwa ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo maalum lenye mazao ya biashara aina ya kahawa, yaliyohifadhiwa katika vifungashio na vyombo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mananasi katika eneo lililozungukwa na mazao hayo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliovalia mavazi maalumu, waliopo katika eneo lililozungukwa na vyombo vya umbo mraba; vyenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na bluu, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya ndizi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa lililozungukwa na miti ama miche ya mazao ya biashara aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara ama eneo litumikalo kama shamba kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyekundu, aliyepo katika eneo liliozungukwa na mazao ya biashara aina ya mapapai; ikiashiria kuwa ni mtu afanyae kazi katika eneo la uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyeshika chombo kilichohifadhi zao la biashara aina ya nyanya, katika eneo lililozungukwa na miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliyopo katika eneo lililopandwa migomba itumikayo kuzalisha mazao ya biashara ainaya ndizi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli ya kilimo, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Vifangashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu wawili waliobeba mazao ya biashara aina ya maembe, waliopo katika eneo lililozungukwa na miti hiyo itumikayo kwa ajili ya uzalishaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Wakulima waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba lenye vyombo vilivyohifadhi mazao mfano wa viazi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba ama bustani; linalotumika na wakulima kwa ajili ya mavuno ama kupanda mazao hayo.

Eneo maalum la ndani lenye vyombo ama vikombe vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba, zimepandwa na miche midogo iliyoota na kuchipua ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwaajili ya shughuli ya kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare; lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi, likiashiria kuwa ni eneo la shamba ama bustani linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalum lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zikiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi likiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu limetengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko mfano wa vitalu ama bustani zilizopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima, kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti ya migomba, inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya ndizi. Likiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima, kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara, vilivyo jazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vikiwa na miche midogo uliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za wakulima.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi wenyekuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo lililozungukwa na vitalu mfano wa bustani, lililopandwa miche katika safu zilizonyooka ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijanikibichi kiashiria kuwa ni eneo litumiwalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo la shamba au bustani ni upande wa miche iliyoota na kujipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyotoa matunda mfano wa nyanya, kuashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yatumikayo kwa ajili umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mkulima aliyepo katika eneo la bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda mfano wa nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi, pamoja na vyombo vya umbo mraba vyenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na bluu, ikiashiria kuwa ni wakulima wenye kutumia vyombo hivyo kwa ajili ya upakiaji.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa bustani ama shamba, linalotumika na mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo, kwa maandalizi ya kilimo ili kupanda mazao.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mashine zilizopandwa miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa na mashine maalumu, zilizotengenezwa ili kusaidia katika shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ama chombo cha moto kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika katika usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu yenye magurudumu, iliopo katika eneo lenye udongo mweusi wenye kuashiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani liliotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine katika eneo mfano wa bustani, ama kitaru kilichopandwa miche midogo, iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani liliotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, Lenye mashine ndogo iliyopo katika eneo dogo mfano wa shamba ama kitaru kilichopandwa miche iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mashine kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mashine ndogo iliyopo katika eneo dogo mfano wa bustani ama shamba iliyopandwa miche, iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika katika kusaidia shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo katika eneo la shamba ama bustani, yenye udongo wenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, akiwa na mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba, na hutumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyesimama katika mashine ya magurudumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine yatumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye mashine maalumu zenye kutoa mwangaza mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kiashiria kuwa ni eneo yenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa lenye mashine zilizohifadhi mfano wa kitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kusaidia katika shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine inayotumika kwa ajili ya Shughuli ya kilimo, katika eneo lililo mfano wa shamba ama bustani lililozungukwa na vitaru vilivyopangwa miche midogo midogo kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano, yenye magurudumu madogo yasaidiayo kwa ajili ya kukiendesha. Iliyopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare liliozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Mashine maalum yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi iliyo na gurudumu dogo inayosaidia kwa ajili ya uendeshaji, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ndogo yenye magurudumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na manjano, iliyopo katika eneo maalumu mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililotambalare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mkulima aliyepanda katika chombo cha moto aina ya trekta aliyepo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililozungukwa na mashine za kieletroniki, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo ulilo na udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, yakivuta kifaa maalumu kitumikacho kwa ajili ya kutifua udongo ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lilizongukwa na mashine pamoja na vitalu mfano wa bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya mashine za kilimo.

Mashine ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja manjano, iliyopo katika eneo mfano wa shamba au bustani, yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ya rangi nyeupe iliyochorwa nembo na kuchapishwa maneno yasomekayo "AGRIST", katika eneo lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko, nyeusi pamoja na nyekundu, kilichofungwa magurudumu yenye kusaidia uendeshaji wa mashine hiyo, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu iliyopo katika eneo la ndani, iliyozungukwa na mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto mfano wa trekta, chenye mashine iliyofungwa yenye kusaidia katika shughuli za kilimo, iliyopo katika eneo mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo maalumu cha umbo mraba ,kilichotengezwa kwa kioo, kilichohifadhi kimiminika pamoja na mifugo aina ya samaki, ikiashiria kua ni chombo kinachotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililo mfumo wa kisima ama bwawa, lililohifadhi viumbe vidogo mfano wa samaki ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa samaki.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyotengenezwa eneo hilo na kuezekwa kwa usadi ikiashiria kuwa ni watu au wahifadhi wa misitu.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye mashimo madogo, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika ustadi, yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi aliyopo mbele ya mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo cha umbo mraba chenye rangi mchanganyiko, manjano pamoja na bluu kilichopandwa miche midogo iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mabomba yenye rangi nyeupe, lililopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mabomba yenye hupangwa katika safu zilizonyooka pamoja na miche iliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, kikiashiria kuwa eneo maalumu anatumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi sasa sayansi ya bila kutumia udongo.

Watu waliopo katika eneo walilotengenezwa na kuwezeshwa kwa ustadi, lenye mfano wa shamba ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa kitalu, chenye vyombo vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyoingizwa katika miche hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yaliyoteshwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Vyombo vya umbo mraba vyenye rangi nyeusi vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi mchanganyiko kahawia na kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyopangwa katika safu na mtindo ulionyooka yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika katika kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalum lililozungukwa na miche iliyopandwa katika vitalu ama bustani, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponiki, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lililozungukwa na mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha hydroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo kubwa lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye rangi nyeupe na mashimo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhiwa vimiminika, pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye vyombo vya umbo mraba, vyenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na kimiminika mfano wa maji, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng’ombe. Iliyopangwa katika safu ndani ya vizuizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa mifugo, aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi na mkusanyiko wa miche iliyopandwa katika mstari ulionyooka, yaliyotoa matunda kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwajili ya kilimo cha viwanda.

Mkulima aliyepo katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba ama bustani lililooandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani iliopandwa miche katika safu zilizonyooka iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, waliowekwa katika eneo la ndani lenye vizuizi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mbegu ama mfano wa nafaka zilizoanikwa katika kifaa maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ukulima wa viwanda kwa usindikaji wa nafaka ama bidhaa hizo.

Eneo maalumu lenye mjumuiko wa mifugo aina ya ng'ombe, iliyotengenezewa mtindo maalumu wa vizuizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia mifugo hiyo, kama ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, iliyopo katika eneo lenye vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani liliotengenezwa kwa ustadi, lenye vifungashio vilivyopandwa mazao ya biashara aina ya uyoga, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo la bustani ama shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu la ndani lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng’ombe, iliyopangwa katika safu ziliyonyooka, katika eneo lililotengenezwa kwa kuweka vizuizi; ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo kubwa la wazi lillilo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyozalisha mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya uyoga, ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo kama kilimo cha viwanda.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linanalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina yake trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambare, lililo mfano wa shamba lililopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani; iliyopandwa miche katika safu zilizonyooka pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, kama kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo maalum lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya uyoga, iliyooteshwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi; lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba likiwa limepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lililopitishwa katika kitalu hicho ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare mfano wa shamba ama kitalu chenye miche, iliyopandwa katika safu zilizonyooka iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kua ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yenye kutoa maji mfano wa kunyunyiza; ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lililopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Watu walioshika bomba lenye kutoa maji katika eneo lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji utumikao katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na mifereji midogo inayopitisha maji, ikashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche katika safu zilizonyooka na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Mtu aliyeshika bomba lenye kutoa maji, katika eneo mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji utumikao katika eneo hilo.

Eneo la shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miche mfano wa bustani ama shamba, iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lililochimbiwa lenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, ikiashiria kuwa ni mfumo utumikao kwa ajili ya umwagiliaji.

Eneo la shamba au mfano wa bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ,pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ,ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti ikiwa na mfano wa shamba au kitalu kilichpandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba kubwa la rangi nyeusi lenye kutoa maji ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na mche ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba kubwa nyeusi lipitishwalo katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miti midogo na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lipitishwalo katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yatumikayo kama mfumo wa umwagiliaji. Likiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye mjumuiko wa wanyama wa mwitu aina ya tembo pamoja na uoto wa asili uliozunguka eneo hilo ukijumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalo akisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima, pamoja na mabonde. Lililojumuika na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lonaloakisi muonekano wa misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi kavu pamoja na miti, na hifadhi kubwa ya milima na mabonde. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo lenye mkusanyiko wa milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la misitu au eneo lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya milima.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa liliozungukwa na hifadhi za milima pamoja na mabonde lililo mfano wa msitu uliozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu; ikiashiria kuwa ni eneo la mandhari ya msitu au eneo la wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi likizungukwa na hifadhi ya milima pamoja na mabonde pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji kilichopo katikati ya eneo hilo, ikiashiria kubwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi na lililozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi ,vichaka pamoja na miti pamoja na chanzo cha maji mfano wa mto lililopita katikati ya eneo hilo; ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare tambalare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na hifadhi yenye milima na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari misitu.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa hifadhi za milima pamoja na mabonde, lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na kipande cha ardhi chenye uotu wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo linalo akisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye udongo wenye kuakisi eneo la jangwa, pamoja na uoto wa asili ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikijumuisha vichaka pamoja na miti na safu kubwa na milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi muonekano wa misitu.

Eneo kubwa la hifadhi lililozungukwa na milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto upitao katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na ardhi yenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ama eneo lenye mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama ziwa, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na hifadhi kubwa ya milima mirefu pamoja na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyamapori, ama eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama ziwa, pamoja na kipande cha ardhi kilichozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa au mto, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi liliotambarare, liliozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; pamoja na chanzo cha maji mfano wa mto kipitacho katikati ya eneo hilo la ardhi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti pamoja na hifadhi ya milima mirefu , ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu lisilotumika kwa ajili ya shughuli za kibinadamu.

Eneo lililozungukwa na safu nyingi za milima pamoja na mabonde, lililo na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya misitu.

Wanyama wa mwituni aina ya pundamilia waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kuwa nia eneo linalotumiwa kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, inazungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti milefu. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na safu nyingi za milima pamoja na uoto wa asili unaojumisha: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, ikijumuishwa na uoto wa asili mfano wa nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama ziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kua ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga, aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo kubwa la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa lililozungukwa na hifadhi ya milima pamoja na mabonde, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, pamoja na chanzo cha maji mfano wa bwawa, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unajumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu na hifadhi kubwa ya milima. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili; unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni hifadhi ya msitu.

Wanyama wa mwituni aina ya pundamilia pamoja na twiga, waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, kiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti pamoja na safu kubwa za milima, pamoja na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo la hifdhi za misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na chanzo kikubwa mfano wa bwawa ama ziwa pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti na safu ndefu za millima, pamoja na mabonde. Ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya simba aliyepo katika eneo la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi liliotambarare limezungukwa na makazi ya watu pamoja na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, ikiwa na uoto wa asili unaojumuisha: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu lisilotumika na binadamu.

Wanyama wa mwituni aina ya Twiga, waliopo chini ya mti katika eneo kubwa la wazi lililozungunkwa na safu nyingi za milima, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi kavu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Watu waliopo katika eneo maalum la ndani, lenye mkusanyiko wa vyuma vilivyohifadhi mifugo aina ya kuku na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya blue aliepo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya bata, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni mtu aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Chombo maalumu chenye umbo mraba kilichohifadhi mifugo aina ya vifaranga vidogo vya bata, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili uhifadhi vifaranga hivyo kama eneo litumikalo kwa ufugaji.

Mtu aliepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya bata, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti na vichaka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya uhifadhi wa mifugo hiyo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara, vilivyojazwa udongo wa rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba. Ikiwa na michi midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililotambalale lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutba lililopandwa miti ya mahindi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika wa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu cha plastiki, chenye rangi mchanganyiko nyeupe, kijani pamoja na dhahabu, kilichochorwa picha mfano wa nyanya. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwenye kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Vifungashio maalum wenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, uliyo chapishwa maneno yenye kutofautisha bidhaa za aina tofauti na kuchora picha mfano wa vitunguu, karoti, pamoja na matango. Ikiaashiria kuwa ni mfungashio uliyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi mfano wa mbegu au nafaka ikijumuisha kunde, maharage pamoja na mahindi ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mbegu zinazotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuhashiria rutuba, iliyopandwa kwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lililopitishwa katikati ya eneo hilo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la ardhi mfano wa shamba iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa ranhi ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumikwa kwa ajili ya ukulima wa upandaji wa mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia, vilivochapishwa maneno yasomekayo "EA Mbegu", maharage pamoja na mahindi, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye bustani ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo duara lililohifadhi nafaka ama mbegu za aina tofauti, ukijumuisha mahindi, maharage, mtama pamoja na ulezi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vilivopewa majina ya aina tofauti, vilivyohifadhi mbegu ama mfano wa nafaka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu hizo ama eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la ardhi mfano wa shamba ama bustani, lenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw" mbegu manangu mnavu. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo ya mazao hayo.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo "SIMLAW mbegu kabichi Imani elfu moja", na kuchorwa picha mfano wa zao la biashara aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw" mbegu na kuchorwa picha mfano wa mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la nje lenye ardhi yenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba ya rangi nyeusi yapitishwayo katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka zinazojumuisha mahindi pamoja na maharage, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, uliopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yapitishwayo katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa kilimo cha upandaji wa mbegu.

Vifungashio maalum vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo ”vuna mbegu” na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mbogamboga, vikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zitumikazo katika shughuli ya kilimo.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo kima bara mbegu, na kuchorwa picha mfano wa mazao yenye rangi ya kijani. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao mfano wa mbegu, yaliyohifadhiwa katika kifungashio maalumu, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya ukulima wa mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikijumuisha mahindi, maharage, pamoja na ulezi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa mbegu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA" mbegu kabichi, na kuchorwa picha ya zao la biashara aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu, chenye mchanganyiko wa rangi ya kijani na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Sim Lau Mbegu" na kuchorwa picha ya mazao kama mboga, kinashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika katika shughuli za kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo ''EA mbegu'' na kuchorwa picha mfano wa mazao ama mboga, kikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo "vuna mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao ya biashara kama hoho, karoti pamoja na mbogamboga. Ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo lenye mkusanyiko wa ndege wenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, pamoja na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa kwa ajili ya uhifadhi ya wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya twiga, waliopo katika eneo lenye mazingira ama mandhari iliyozungukwa na uoto wa asili; unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Mtu aliyepanda wanyama aina ya farasi, waliopo katika eneo mfano wa misitu, lenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti. Likiashiria kuwa ni eneo, linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo waliopo katika eneo maalum lililozungukwa na uzio pamoja na watu waliozunguka eneo hilo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Chombo cha moto aina ya gari kilichopo pembezoni mwa wanyama wa mwituni, aina ya tembo, katika eneo kubwa la wazi lililo tambalale, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji, mfano wa bwawa, likiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyama pori.